Sehemu ya mbele ya nyumba ya gorofa moja iliyojengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na mbao ya rangi ya kahawia kwenye mlango. Nyumba ina gorofa la sehemu ya juuu, ina veranda ya mviringo yenye uzio wa chuma mweusi.

Kwa picha ni mlango wa chuma ulio na rangi nyekundu. Mlango hii inaonekana ni mlango wa darasa wa grade one c .Kwa mlango kuna karatasi nyeupe iliyondikwa Tr.Agnes welcome yaani karibu mwalimu Agnes.

Ni fundo la mafaili na jelanda zilizopangwa juu ya meza, faili hizi zinaonekana zikiwa zinatofautiana rangi, faili lenye rangi ya bluu likiwa juu kabisa, faili lenye rangi nyeusi hapo nyuma.

Ni baraza la jengo lenye nguzo za chuma zinazosaidia paa. Upande wa kulia unaonekana ukuta uliopakwa rangi nyeupe iliyo na madirisha madogo juu. Ukuta huo unaonekana ukiwa na mlango ulio wazi.

Kwenye picha ni mlango wa mbao uliofungwa, juu ya mlango huo unaonekana umebandikwa karatasi ndogo nyeupe yenye imeandikwa Form One R kuhakikisha kuwa hii ni mlango wa darasa la Form One R .

Katika picha kuna mwanaume aliyevaa suti ya blue navy anaonekana akishika mikrofoni na kuzungumza kwenye jukwaa mwanaume huyu anaonekana ni kama ni daktari wa maskio.

Ukuta wa mapokezi na eneo la kituo cha huduma chenye nembo ya maandishi KSDC -Kenya Society-for Deaf Children , pamoja na jina la DECHI HEARING CENTRE . Upande wa kulia kuna bango la dhahabu lililofunikwa kwa sehemu na bendera mbili za Kenya.

Picha inaonyesha eneo la mbele la la chumba linaloonekana kuwa taasisi rasmi kama vile shule, kituo cha jamii au ofisi za serikali. Katika picha kuna mti wa bendera usiokuwa na bendera sasa, jumba kubwa lenye linalokuwa mlango wa mbao.

Katika picha ni rafu za kuhifadhia mafaili ambazi zimegawanywa katika sehemu ndogo ndogo. Kila sehemu ina faili moja au zaidi. Kuna zingine ziko wazi. Mafaili hizo ni za plastiki na rangi tofauti tofauti.

Kikosi cha wanamichezo wa Kenya wakishiriki katika sherehe ya ufunguzi wa michezo ya walemavu. Wachezaji wanaonekana wakipeperusha bendera ya Kenya kwa furaha mbele ya msafara.

Vitabu vilivyopangwa kwa meza, vitabu hivi vinaonekana vikiwa aina mbili, kila aina ziko na vitabu, baadhi ya vitabu. Vitabu moja hizo ni kitabu inayoitwa, Ayubu Mashakani. Ayubu Mashakani ni kitabu iliyoandikwa na John Habwe.

Mwanariadha wa para ya mchezo anayeitwa Samson Ochuka ambaye ni raia wa Kenya, yeye anaonekana akiwa katika hatua ya kuruka wakati wa mazoezi ya kuruka mbali kwenye uwanja wa mchezo wenye viti vya mashabiki nyuma.

Eneo la kuchezea ya watoto iliyo nje kwenye mazingira ya shule na mchezo ya kupanda na kuteleza ya rangi mbalimbali. Kuna pia ngazi ya kupanda. Kuna mti kubwa yenye maua ya manjano juu.

Karatasi ya kwanza ya kitabu la masomo kwa wanafunzi wa grade two chini ya mfumo ya Competence Based Curriculum. Kitabu hii inahusu masomo cha enviromental actvities yani shughuli za mazingira.

Ni mwanariadha aliyefaa fulana iliyoandikwa Kenya na iliyo na nembo ya Kenya, mwanariadha huyu anaonekana akiwa kwenye geri ya magurudumu kuonyesha kuwa ni mashindano ya watu walio na ulemavu.

Katika picha hii, ni kitabu cha sayansi inayoonekana imefunguliwa kwenye kurasa wa arobaini na sita na arobaini na saba, katika ukurasa hizo zinaonekana kuna michoro tofauti tofauti.

Ni katika uwanjwa wa mpira wa miguu. Mchezaji mmoja aliyevaa sare iliyoandikwa Kenya anaonekana akiwa na mpira, mchezaji huyu anaonekana akiwa na ulemavu wa miguu. Ameshikilia chuma mbili kwa mikono zote mbili huku akicheza mpira.

Kikundi cha watu wanne wakiwa kwenye mwaki karibu na misitu wajijiandaa kwa shughuli ya kuendesha mashua ndogo ya mchezo ya outrigger rowing boat . Mtu aliye katikati amekaa kwenye mashua huku akiwa amevaa fulana nyekundu yenye maandishi Kenya.

Ni mwanamke aliyeketi kwa benchi katika chumba la kunyanyua vyuma vizito vya mazoezi. Mwanamke huyu anaonekana amevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi na viatu nyekundu.

Ni katika uwanja wa mpira wa mguu, wachezaji wawili walio na ulemavu wa miguu wanaonekana wakiwa kwa uwanja. Mchezaji mmoja aliyevaa fulana nyekundu anaonekana akikimbia na mpira, huku akifuatwa na mchezaji mpinzani.

Ni bango lililowekwa ukutani katika shule. Bango hili limeandikwa kuwa na maneno ya heshima. Maneno haya yanaonekana yakiwa yameandikwa kwa rangi mbalimbali tofauti.

Wanariadha wawili wakiwa uwanja wa mbio. Upande wa kulia ni Samwel Mushai, mwanariadha wa Para-Athletics kutoka Kenya. Upande wa kushoto ni mwongozo wake Jean Kipchumba. Wamefungwa pamoja na tepe ndogo.

Ubao wa tangazo wa darasa umepambwa kwa rangi ya kavu, pembeni kuna mpaka wa pambo wenye muundo wa pembe tatu za rangi ya blue , kijani na nyeupe, kwenye corner ya juu ya kushoto, kuna picha kubwa ya emoji yenye tabasamu pale.

Ni kundi la watu baadhi wakiwa kwenye viti vya magurudumu wakiwa kwenye mazingira ya mazoezi ya dondi. Wengine wamevaa glavu na kofia za dondi wakiwa tayari kwa mazoezi. Wamevalia mavazi yenye rangi ya bendera ya Kenya.

Darasa la kisasa lenye viti na meza za wanafunzi zilizotengenezwa kwa mbao na chuma. Viti hivyo vina sehemu ya meza iliyojengwa pamoja, pamoja na nafasi ya kuhifadhi vitabu.

Huu ni mchezo wa mpira wa miguu wa watu walio walemavu. Katika picha hii, wachezaji wawili wanaonekana wakiruka hewani wakijaribu kupiga mpira kwa kutumia miguu yao huku wakitumia magongo kwa mkono.

Ni sehemu eneo la maakazi lenye mandhari mzuri ya kijani. Kuna nyumba yenye paa la rangi ya udongo na kuta za rangi za mawe ya mchanga. Mbele nyumba kuna uwanja wa nyasi zilizokatwa vizuri.

Katika picha ni kitabu ndogo cha Kiswahili kimefunguliwa kwenye ukurasa sabini na tisa. Kwenye ukurasa kunaonekana picha tatu, ya kwanza ni gari ya lori iliyobeba mchanga, na ya pili ni garimoshi likipitia kwenye reli na ya tatu inaonekana ikiwa baiskeli iliyobeba mizigo.

Ni mwanaume aliyevaa fulana nyekundu yenye maandishi Kenya, akikaa kwenye mashua nyembamba ya kupiga makasia akiwa chini karibu na eneo la mogogo, pembeni yake kwenye maji ya kina kifupi, kuna kiti cha magurudumu.

Ni jengo la gorofa mbili ambalo lina mlango ya rangi ya nyekundu na ukuta za mawe. Jengo hili lina Veranda ya ngazi ya chuma zinazoelekea gorofa ya juu. Inaonekana kywa hii ni sehemu ya kazi au hosteli pengine shule.

Kwenye picha, tarakilishi mbili zilizowekwa kwa safu . Tarakilishi hizi zinaonekana zikiwa zimezimwa , keyboard yao ikonekana ikiwa chini ,kwa meza kunaonekana pia kuna vitabu vitatu zimewekwa.

Tukio la mashindano ya shuleni. Katika picha mtu mmoja anaonekana akikimbia huku akiwakilishwa na mwelekezi wake aliyevaa.

Ni kitabu kinachoitwa Health, Safety & Manners toleo la tatu. Hii ni kitabu cha kujifundisha na inafundisha watoto kuhusu afya, usalama na tabia njema.

Nyumba kubwa iliyo na viti vya chuo kikuu zinaonekana zikiwa zimepangwa. Nyuma ya darasa hili linaonekana kuna viti vya plastiki ikiwa imepangwa kwa meza. Juu ya meza inaonekana matarakilishi zimewekwa.

Ni kompyuta ya mezani iliyo wekwa juu ya meza nyeupe. Kioo cha kompyuta ya kampuni ya Deli ikiwa hakionyeshi kitu chochote kwenye scren .

Ni katika picha ni kundi la wanamuziki, walio vaa sari nyekundu, ama watakana wakipeperusha pendera ya Kenya, huku wengine wakisukuma walio kwenye gari la magurudumu.

Hii ni ratiba ya somo la kompyuta la shule iitwayo Thika Road Christian Junior School .Ratiba hii inaonyesha vipindi vya kompyuta vya siku tano kwa wiki. Jumatatu hadi Ijumaa na impangwa kwa wakati wa siku kuanzia saa moja asubuhi hadi saa kumi na robo jioni.

Mwanariadha mmoja wa baiskeli akiwa katika mashindano, yeye amevalia mavazi maalumu ya kuendesha baiskeli yenye rangi nyeusi na michoro ya rangi mbalimbali pia amevaa kofia ya kinga, glavu na miwani ya jua ambazo ni vifaa za usalama .

Ni mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyekundu na saa kwa mkono, anaonekana akiketi kwa kiti cha mbao. Mwanamke huyu anaonekana akiwa na ulemavu wa miguu, huku akivaa miguu ya bandia. Mwanamke huyu anaitwa Asiya Sururu Mohammed.

Ni karatasi za aina mbali mbali zilizokunjwa na kupangwa kwenye begi. Karatasi hizi zimekunjwa kwa umbo la mviringo, na zinaonekana kuwa ni aina ya manilla paper .

Ni katika sehemu ya nje ya nyumba kubwa, nyumba hii inaonekana ikiwa na mlango ya mbao iliyokuwa wazi, kando ya mlango huu inaonekana pia mlango ingine iliyofungwa nje ya nyumba hili inaonekana likiwa na nyasi.

Kwenye hii picha ni ubao nyeupe uliondikwa maneno haya jumatatu tarehe ishirini na nne mwezi wa februari mwaka elfu mbili ishirini na mbili na pia kuna swali lililoandikwa linasema how did Samwel respond when God called him

Ni katika uwanja wa mashindano wa wanariadha ,mtu mmoja aliye na ulemavu anaonekana akiwa kwenye gari ya magurudumu. Mtu huyu anaonekana akiendesha gari ya magurudumu kwa kasi.

Ni katika darasa la kisasa, viti vinaonekana vikiwa vimepangwa hapo ndani ya darasa. Viti hivi vinaonekana vikiwa vimejengwa kutoka mbao la chuma. Viti hii iko na meza ndogo hapo juu na chini mahali pa kuekelea vitabu.

Mazoezi ya ndondi yakifanyika katika ukumbi wa ndani wa mchezo. Katika picha kuna wanaume wawili .Mmoja aliyevaa koti nyekundu na glovu za ndondi na mwingine aliyevaa koti nyeusi na ako kwa gari ya magurudumu.

Ni kitabu cha masomo cha kiswahili kiitwacho ''Nyota ya Kiswahili'' mbili. Hiki ni kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili kama ilivyoandikwa kwa jalada. Kuna mchoro wa watoto wawili wakipanda farasi mmoja akiwa amevaa fulana ya kijani na mwingine ya manjano na suruali nyekundu.

Ni mlango wa mbao wenye tangazo lililo andikwa NO EXIT FOR STUDENTS na chini yake kuna picha ndogo yenye maandishi WARNING, NO EXIT hii inamaanisha kuwa mlango huu haupaswi kutumiwa na wanafunzi kama njia ya kutoka.

Ni wanariadha wawili wa Kenya wakiwa wamevaa mavazi ya mchezo yenye rangi ya timu la taifa, nyekundu, kijani na nyeusi. Wakiwa wamekumbatiana huku wakishikilia bendera ya Kenya nyuma yao.

Ni sehemu ya chumba lenye ubao mweupe, uliyoandikwa kwa maandishi ya rangi buluu. Maandishi hayo yanaonekana kama orodha ya majina ya watu na majukumu yao.

Ni nje ya nyumba kubwa iliyo na ghorofa mbili. Kila ghorofa inaonekana ikiwa na mlango nyekundu na pia kuna madirisha madogo hapo juu. Nje ya nyumba hii inaonekana ikiwa na njia ambayo inaelekea kwenye nyumba.

Ni eneo la kuchezesha watoto lililowazi na nje kuna mabembea mingi yaliyotengenezwa kutokea chuma yenye rangi nyekundu na nyeupe ilizopangwa kwa safu mbili.

Ni kompyuta iliyowekwa juu ya meza. Kompyuta hii inaonekana ni aina ya Dell. Screen wa kompyuta huu unaonekana umezimwa na hapo chini inaonekana ni keyboard ya kompyuta hili.

Ni meza ndefu yenye safu ya kompyuta za mezani, nne za chapa ya Deli. Kila mmoja ikiwa na kifundi na kipanya. Kompyuta hizi zimepangwa kando kwa kando. Zinaonekana zikiwa katika chumba cha mafunzo.

Jumba kubwa lililo na gorofa tatu. Bustani yake imepandwa miti zilizo, zilizo na maua inayopendeza.

Ni karatasi iliyoandikwa ijumaa februari mwaka elfu mbili ishirini na tano, imeandikwa swali inayouliza herufi ndogo hutumika na juu yake kuna ruler .